Hapa naona kama ni pahali pa kuuza mayai. Mayai imewekwa kwa kreti, imewekwa tofauti tofauti, na pia zimepangwa stendini. Huku hivi nikitazama naona kuna sahani imewekwa juu ya friji, pia kuna tishu ingine imewekwa juu ya friji. Pia nikitazama naona kama kuna mlango iliyopakwa rangi ya kijani, imefunguliwa.

Hapa nikitazama naoana kama kuna magari mengi ambazo zimewekwa kwa laini. Hapo juu, juu ya highway lakini nyuma yao pia kuna gari zimepangwa jwa laini.

Hapa nikitazama naona kama kuna magari mawili. Kuna gari moja ambayo imebeba mwenzake. Na huku nikitazama pia naona kama kuna barabara na nikitazama naona kama kuna nyasi na pia kuna miwa.

Hapa nikitazama naona kama kuna nyanya na kuna ndizi ambazo zimechukuliwa kwenye shamba. Naona kama kuna kisu, naona kama kuna vitu ambavyo vimewekwa ndani ya beseni. Nikitazama huku naona pia kuna nyumba ambayo inajengwa. Nikitazama hapa naona kama kuna ndizi kubwa ambayo imeoza.

Hapa nikitazama naona kama ni duka. Na hii duka ni duka la viatu. Naona kama kuna watu wanatembea. Nikitazama naona zimepangwa.

Hapa ni barabarani, nikitazama naona kama kuna gari moja kubwa imebeba gari zingine. Gari zingine imebeba na juu na gari zingine zimebebwa na chini nikitazama naweza ona gari tano zimebebwa kwenye gari kubwa.

Hapa nikitazama naona kama kuna mtu ambaye amesimama, na hapo nyuma naona kama kuna vitu vingi ambavyo vimeachwa hapo juu ya kamba, na tunaona kama bangili na manguo zimewachwa hapo juu ya kamba.

Hapa nikitazama naona kama hapa ni duka ya viatu. Naona kama viatu zinaekwa. Nikitazama tena naona kuna ndoo. Nikitazama naona kuna manguo zimeanikwa hapo juu.

Haoa nikitazama naona imendikwa hotelini na pia imeandikwa it's Tina milk. Nikitazama naona kama kuna buchari ya ng'ombe ambayo imefunguliwa na pia kuna meza ambayo imeekwa hapo.

Hapa ni pahali pa kuuza viatu ambapo inakaa kama gari. Hizi viatu zina viatu. Kuna aina ya color zote. Pia naona uhuru bag ambazo zinaekwa hapo.

Hapa nikitazama naona kama hii ni benki. Nikitazama naona kama kuna mtu ambaye amebeba pesa mkononi. Nikitazama hapa naona kama kuna tarakilishi kubwa sana na tena kuna meza ambayo imeekwa hapo chini.

Hapa nikitazama naona kama hii ni mlolongo ya magari. Tena nikitazama naona kama kuna nyasi, nikitazama huko nyuma naona kama kuna nyumba ambazo zimejengwa. Nikitazama huku upande wa pili, naona kama kuna miti ambayo pia zimemea.

Hapa nikitazama naona watu wako sokoni. Nikiangalia hapa naona kabeji ambazo zimewekwa chini. Kuna watu wengine ambao wamesimama na kuna magunia pia.

Hapa natazama naona hapa ni dukani. Na kwenye mlango ya hizi duka kumeandikwa M-Pesa na ndani yake imebeba vitu vingi. Nikiangalia huko upande ingine, naona nyumba nyingi ambayo zimejengwa, na hapo kwa barabara pia naona magari.

Hapa nikitazama naona pale kuna meza na kuna dirisha yenye imepkwa ya nyeupe. Nikitazama hapa kuna elfu moja, mia tano na mia mbili ambazo zimewekwa.

Hapa kuna watu wawili mama, baba pamoja na watoto wao. Baba amebeba tabuleti. Wala anauomba baba tabuleti.

Hapa ni saloon , kando pia ni M-pesa , huku pia nikiona naona kama kuna mama ambaye anauza akitaka kuuza kitu, nyuma ya mama huyu, naona kama kuna muislamu mmoja ambaye anatembea peke yake, naona pia kando ya huyo muislamu naona kuna mlango kubwa ambaye umefunguliwa.

Hapa kuna gari tofauti tofauti, kuna nyeusi, kuna nyeupe na pia kuna ya nyekundu. Kuna mvulana mmoja anayetembea na msichana mmoja anayesimama, wala pia kuna wanawake wawili wanaokaa. Nikitazama naona kuwa kuna vitu vingi vimemea na pia nyasi zingine zimemea chini.

Hapa ni kama naona watu wawili, mtu mmoja kwa mkono mmoja amebeba pesa, na mtu mwingine anaelekeza mkono wake ili apewe pesa ,na juu ya meza naona kitu kingine kimewekwa.

Hapa kuna magari. Zimechanwa kwa utaratibu na kwenye laini iliyonyooka. Kuna gari tofauti tofauti. Kuna nyeupe, nyekundu na samawati, kwa muono ya picha huu.

Hapa nikitazama naona pikipiki iliyobeba watu wawili na pikipiki ingine yenye inatoka uko mbali imebeba mtu mmoja. Mti iko huku kando na mjengo ingine pia. Na pia naona barabarani.

Hapa nikitazama naona kama kuna kila aina ya kiatu ambayo inahitajika. Naona kama kuna mama amekuja kununua. Nikiangalia pale kuna viatu ambavyo vimepangwa.

Hapa ni saluni. Saluni huku kuna aina tofauti tofauti ya mafuta. Pia ni M-Pesa kando na naona kuna vikundi huko na viti viwili vimeekwa hapo. Kuna mtu mmoja liykaa chini akisongwa nywele.

Hapa nikitazama naona kama hii ni soko ya slipasi pamoja na viatu. Nikitazama huyu mwenye anauza anakaa ako na slipasi za haina. Kuna silipasi zenye ni za Softouch na zingine zenye ni Crocs , na pia zina colour nzuri zenye zinapendeza.

Hapa kuna elfu moja ya Kenya, mia tano ya Kenya na mia moja ya Kenya inayoleta elfu moja mia sita ya Kenya. Imebebwa kwa mkono kuonyesha elfu moja ina.

Hapa nikitaza naona pesa ambao zimewekwa juu ya kitu. Nakuna mmoja ambaye amezibeba. Hapo kwenye kuna pesa mia tano na elfu moja. Zimewekwa pale penye CCTV.

Hapa ni bara'barani kuna gari ambayo inaendeshwa juu ya gari ingine ambayo gari hio gari imejibeba juu ya hio gari ziko tatu na pia naona kuna watu wawili ambao wamekuwa wakitazama hizi gari hapa kuna gari naona ikielekea east and west na pale naona kuna vijid laya ambayo vimefungwa.

Nikiangalia hii picha naona watu wawili ambao wamesimama katika duka ,hii duka ni duka ya Airtel na pale pengine imeandikwa Mpesa ,na mtu mmoja amevaa nguo nyekundu mwingine amevaa nguo nyeupe na ya kijani.

Hapa nikitazama naona kama ni sokoni. Kuna watu wengi ambao wako kwenye hii soko. Kuna watu ambao wameketi na watu wengine wamesimama na hapo nikiangalia hapo kando naona jumba jingi ambazo zimejengwa.

Hapa ni sokoni, nikitazama vizuri naona kama watu wako wengi hapa wamekuja kununua na kuna watu wamekuja kuuza. Kuna vibanda pia vimejengwa na mabati pale nikiangalia hapa pia kuna sanduku za nyanya nyingi ambazo ziko. kuna watu wengine pia wako na mwavuli pia wamejifunika na.